Hapa naona kuna mkono ameshikilia dawa ama ni chanjo. Na pia ako na syringi na kuna sindano pale. Anatoa dawa kwenye chupa ya hiyo dawa.

Hapa kuna tanki aina ya chuma na pia hii tanki ni tanki ya maji. Pia kuna mtu pale anapanda juu na kuna mwingine pale ako juu wakitengeneza lile tanki.

Hapa kuna daktari na pia mtoto na pia kuna vyombo vya maji na kuna sabuni. Na huyu mtoto na huyo daktari pia wamevalia barakoa na yule mtoto anafunzwa jinsi ya kunawa mkono.

Hapa ni hospitalini. Kuna mgonjwa pale amelazwa kwenye kitanda ya hospitali inaonekana akona majeraha kwenye kichwa na pia anapokea matibabu.

Hii ni dawa, mwendo wa hii ni aina inayotuliza maumivu ya mtu. Hii dawa inaitwa brufen ambayo inasaidia kutuliza maumivu.

Kila mtu anatazama kwenye posta yenye imewekwa kwenye chuma ama mti ya stima ambayo ni ya daktari ambaye anaitwa Chikongo, kumfuta anayetibu kumfuta mapenzi, biashara na kadhalika.

Kuna watito hapa inaonyesha watoto ambao wako kwa darasa lao ya shule ya msingi napia wakona daktari ambaye anawaeleza kuhusu afya.

Hapa tuko mazingira la hospitalini ambayo hapa tunaonyeshwa tuko kwenye wodi ya wagonjwa. Tunaona kuna wagonjwa pale wamelala kwenye vitandani.

Hapa tuko kwenye shambani ambayo shamba hii tunaonyeshwa kuna mimea pale ambayo yanamea. Kuna yule mkulima pale ananyunyiza dawa kwenye mmea. Hiyo dawa inasaidia kuuwa midudu na vitu na inatibu pia mimea hiyo.

Hapa inaonekana kuna madawa za aina tofauti. Kuna tembe inaonekana hapa colour tofauti yaani rangi tofauti na kuna pia debe za kuifadhi zile dawa.

Hawa ni daktari wawili ambao wako kwenye hospitalini. Daktari hawa kuna mmoja pale anahudumia yule mgonjwa amelala kwenye kitanda na kuna mwingine pale anamsaidia yule daktari.

Hapa ni daktari na kuna mtoto pale anapewa sindano ya chanjo. Yule mtoto ashapewa sindano na sasa amewekelewa kitu ya kuzuia damu.

Hapo kuna tenki na kuna mahali ya kunawa mikono pale ndio kuna ndoo iko chini na kuna pia sabuni pale kwamba ya kwamba zinatumika kunawa mikono.

Hawa ni wasichana watatu kuna yule msichana mmoja pale ameshikilia taulo ya kike ambayo inatumika kuzuia damu kotoka kwenye sehemu zao za siri.

Hii ni mafurika alama ya kuonyesha mafuriko. Maji yamefurika kwenye ardhi na kuna boti ndogo hapo ambayo inaonekana imetengenezwa na mbao, ambayo imebeba magodoro na vitu zingine za nyumba, na kuna yule ambaye anaendesha ile boti.

Hii ni choo ya shule ,inaonekana kuna watu wawili pale, moja mmoja wao ni kama ni daktari wa afya. Ule daktari anelezea madhara ama shida zinatokelezea kutoka choo.

Hapa kuna watu wanne ambao kwamba inaonyesha kuwa watatu ni wadaktari na wamevalia sare zao rasmi za hii kazi. Na mgonjwa hapo amelala kuhudumiwa. Hao madaktari watatu wanasaidiana kumhudumia yule mgonjwa.

Hii ni dawa ya chanjo ya Rubela na pia kuna ile sindano na kuna sirinji pale na kuna vidonge pia zinaoenekana kwa umbali.

Inaonekana kuna mama pale, amesimama na pia kuna mitungi pale ziko kwenye laini. Watu wako kwenye foleni wakigoja kupata maji.

Hii ni dawa ya kuongeza iron , ambayo inaongeza damu. Hapo inasaidia kuzuia ile uchovu na pia inaongeza damu.

Huyu ni nesi na kuna mtoto pale amelala chini. Huyu nesi anaangalia afya ya mtoto akiwa amewekelea juu ya kitanda ya kufanya ukaguzi wa mtoto.

Hapa ni hospitali, ni kwenye hospitali, na ni mahali ya watoto ambao kwamba wamezaliwa kabla ya masiku zao ya kuzaliwa.

Hapa kuna posta ambayo imewekwa pale na kuna mzee ambaye ako na fimbo pale ameshikilia amesimama akisoma hio posta ambayo inasoma kama Dokta Mani ambayo ni daktari wa dawa anayepea watu dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi hawa. Na amepeana pale nambari yake ya simu ili mtu ambaye anataka kumpigia.

Hii ni dawa ambayo inatumika kutibu uvimbe, ama inayoitwa kwa lugha ya kimombo hernia . Hii ni, inaitwa, dawa yenyewe inaitwa Ngiri Sugu, ambayo ni dawa ya kienyeji.

Yule ni daktari ama yule ni nesi ambaye anapeana shindano kwa bega ya mtoto. Mama ameshikilia yule mtoto na yule daktari anapeana shindano.

Vile mama anafuraha kana kwamba amejifungua mtoto. Ako kwenye wodi ya wamama ambayo ya kwamba wamejifungua. Vile ameshikilia mtoto.

Hapa tunaona kuna madawa pale yamemwagwa hapo chini, na kuna kifuniko ya hio dawa, na ile kuna kitu ile ya kupima mkojo.

Yule mama ameshiikilia mtoto wake, amelazwa kwenye mahali ya kuhifadhi watoto wadogo. Yule mama kajifungua yule mtoto, anambadilishia pampers .

Hapa kuna madaktari watatu ambao wamebeba vitu kwa yenye ina rangi nyekundu na madaktari wamevalia sare zao rasmi za kazi na wanaonyesha kuna picha wanaonyesha hapa.

Hapa kuna chanjo, na pia kuna sindano, na kuna syringe , na kuna mkono pia ambayo imevalia kinga ya kujikinga ku, kutokana na hamu yoyote kutoka.

Hapa kuna daktari pale anapeana chanjo ya watoto ambayo inasaidia kukinga ugonjwa ya Rubela na zingine.

Kuna madakitari pale na gari, mmoja amepanda kwenye gari na wengine wamebeba vitu za kufanyia spraying .Inaonekana wamevalia nguo za kinga...

Hii ni ajali barabarani. Tunaona kuna gari pale imeanguka na liko kando ya barabara. Tunaona pale kuna watu ambao wamesimama kando ya lile gari kusaidia wale ambao wameathiriwa.

Hii inaonyesha chajo ya ugonjwa ya ukambi na pia rumbela ambayo kwamba inatumika kwenye watoto wadogo kuzuia ugonjwa ya ukambi na rumbela isishike watoto wadogo wa umri wa miaka moja na kwenda juu.

Hapa kuna mkasa ambayo imetokelezea, ambayo ni nyumba ya gorofa imeporomoka. Nyumba, na kuna watu pale wanajaribu kusaidia watu ambayo wame, wameadhiriwa.

Hapa kuna watu hapo inaonyesha kuna kampeni ya chanjo ya polio yani utapia mlo ambayo watoto wadogo chini ya miaka tano hupewa kwenye mdomo halafu kuna wafanyikazi wa serikali, mmoja wao hukuwa chief mwingine mhudumu wa afya.

Hapa inaonyeshana watu wawili ambao wamevalia sare zao za kazi za rasmi na pia wamevalia barakoa. Na kuna gari nyeu, nyeupe ambayo ilikuwa imebeba kitu ama na hao watu wanashusha hizo mzigo. Inao, inaonekana ni oxygen .

Inaonyesha watu wamesimama katika ukingo wa mto na kuna mmoja pale anaruka akitaka kuvuka ile mto. Na mwingine kwa ule upande mwingine akiangalia yule mwenye anaruka.

Hapa watu wamekusanyika wengi hapa, na kuna ishara ya kwamba kuna moto hapo, mkasa ya moto, kwa kuonyesha hapo kuna moshi na watu wengi kusimama hapo na kwenye kuna gari nyingi hapo ya kwamba inaonekana kuwa.

Hapa kuna daktari nesi na mgonjwa. Yule nesi anapea matibabu ama ni chanjo ya mkono na yule mgonjwa anaskia uchungu kwa kupewa dawa.

Hapa kuna watu watatu ambao kwamba mmoja wao ni mgonjwa na wawili ni madaktari. Madaktari hao wamevaa sare zao za kazi na pia wamevaa barakoa na wanaangalia mgonjwa meno.

Huyu ni mtu anataka kuosha mikono ama ni kunawa mikono. Anachukua sabuni pale na kuna pale mfereji na pahali ya kunawa mkono. Hii insasaidia kuzuia magonjwa.

Hapa ni kwenye hospitali, kuna daktari pale na kuna mgonjwa pale , yule mgonjwa ameketi na yule daktari pia amesimama amevalia vitu za kinga na pia amevalia barakoa .

Hapa kuna dakitari ambaye kwamba amevalia sare yake rasmi ya kazi, amevaa pia barakoa na pia kuna dawa hapo inaonekana kuna madawa na ako kwenye pharmacy .

Yule mama ananawa mkono kwenye mfereji wa maji pale na akifurahia. Anaonyesha kwamba furaha tele kwa kupata maji kwenye hii....

Hapa ni kwenye mazingira ya hospitalini ambayo tunaonyeshwa ndani ya maabara ama kemia, tunaonyeshwa pale mkemia ambayo anatengeneza kama dawa pale akifanya.

Hapa kuna daktari na kuna mgonjwa ambaye kwamba amelala kwenye kitanda. Yule daktari anamfanyia ukaguzi yule mgonjwa kuangalia shida zake. Yule mgonjwa amevalia barakoa na yule daktari amevalia sare zake za rasmi za kikazi.

Hapa kuna daktari na kuna mgonjwa ambaye kwamba amelala, na yule daktari amevalia sare zake rasmi za kazi na pia amevalia barakoa na anaangalia yule mgonjwa aki.

Hapa ni kwenye shamba. Ambao shamba ni shamba ya mahindi. Hapo inaonekana kuna watu wawili ambao wamesimama. Kuna mmoja ameshikilia mtungi ishara kwamba anachota maji pale. Kwenye mfereji.

Hii ni chupa ambayo imebeba ama imewekwa dawa ama ni vitamini ya D3. Ambayo iko na kadri ya elfu hamsini.

Huyu ni mganga ama ni daktari wa kienyeji ambaye anategeneza dawa za kienyeji ambayo inatibu magonjwa mengi.

Hizi ni machupa zenye ziko ndani ya nyumba. Nyumba ambayo imetengezezwa kutokana na mbao kuna vitu zingine pale mingi ambayo hapa inaonyesha ni nyumba ya mganga ama ni daktari wa kienyeji.

Hapo ni kwenye hopsitalini ambayo inaonekana ni mahali ya kuhifadhi watoto ambao wamezaliwa kabla ya wakati wao kuzaliwa ifike. Tunaona pale kuna nesi wawili ambayo ni wa kike.

Hapa ni kwenye hospitalini ambayo tunaona wamama pale wako kwenye laini. Watoto wanapewa chanjo, yule mtoto anapewa chanjo ya mguu, daktari ameshikila sindano ya chanjo.

Hapa ni kwenye hospitalini ama zahanatini ambayo tunaona mtoto anapewa chanjo kwenye mguu. Nesi yule anapea yule mtoto chanjo.

Hapa kuna watu. Kuna mumama mmoja pale ameshikilia mtoto, kuna nesi pale anatayarisha mkono wa mtoto ndio adungwe mtoto apate sindano ama ni chanjo ya kuzuia magonjwa tofauti.

Huyu mkulima anaonekana ako kwenye shamba lake, ananyunyiza dawa kwenye mimea yake ambayo mimea haya yanaendelea kumea. Yanafanya vizuri. Hiyo dawa inasaidia kuua madudu na kutibu magonjwa tofauti tofauti.

Kuna nesi pale na mama na mtoto wake. Yule mtoto mdogo anapewa chanjo mdomo ambayo ni polio na yule nesi anacheka akitabasamu kuonyesha mtoto.

Hapa kuna watu ambao wamesimama pembeni mwa barabara ambayo kwamba inaonyesha kuna ishara hapo barabara imeharibika na imeharibiwa na maji ambayo imefurika kwenye barabara. Na kuna miti imeanguka inaonyesha kwamba hio maji imekuwa na nguvu ya kuangusha miti.

Hapa kuonyesha kuna chupa nyeupe, ambayo kwamba imeandikwa vitamin D elfu moja na pia kuna tembe za madawa zimewekwa hapo chini.

Hapa kuna madaktari wawili ambapo kwamba wako hospitalini la kuangalia kukangua meno. Madaktari hawa wawili wamevalia sare zao rasmi za kazi na kuna mgonjwa hapo amelazwa akiangaliwa meno.

Hapa kuna dawa ambayo inaitwa Azithromycine kuna tembe tatu na huwa inasaidia kutibu magonjwa kama za infection ambayo imesababishwa na bacteria .

Huyo ni daktari na kuna mama pale amempakata mtoto wake mdogo ambaye anapewa chanjo ya mdomo yule daktati ameshikilia mtoto, ameshiilia dawa anapea mtoto dawa.

Hapa tunaona kwamba kuna msichana amevaa barakoa anauza ama amebeba boksi ya barakoa kana kwamba anauza barakoa kwenye barabarani.

Hapa ni daktari na mgonjwa. Ambaye ule daktari anaangalia sikio ya yule mgonjwa. Anaangalia jinsi alivyoathirika na.

Hapa ni kwenye hosipitalini ambapo tunaonyeshwa kwenye mahabara ya hile hosipitali. yule ni dakitari ambaye ni dakitari wa mahabara kwa jina lingine tunaita kemia. Pale tukona mashine ya kupima ugonjwa.

Hapa ni kwenye hospitalini, tunaonyeshwa hapa ni hospitali ya kutibu meno kwamba kuna daktari hapo na kuna mgonjwa amelala pale chini kwenye kitanda. Huyu daktari anaonekana akipeana matibabu.

Hapa ni kwenye hospitalini ambayo tunaonyeshwa kwenye nyumba ya kufanyia upasuaji. Pale kuna madaktari wawili ambao wanafanya upasuaji ya mtu ama ni mgonjwa pale analazwa. Madaktari wawili wamevaa nguo zao rasmi ya kazi na wanafanyia upasuaji yule mgonjwa.

Hapo kuna mtu ambaye kanakwamba amevalia barakoa na ako kwenye mahabara kufanya vipimo za magonjwa tofuti.

Hapa inaonekana kuna yule mlinzi ambaye amevalia barakoa anaosha mikono kabisa kuzuia ugonjwa ambayo yanaweza sambazwa kutokana na mkono.

Hii ni vidonge vya ngono. Hizi vidonge zinatumika wakati ambapo unashiriki ngono.

Hapo kuna chanjo ya watoto wadogo ambayo kwamba inaanzia watoto wenye umri wa miezi kumi na mbili na kuenda juu.

Hapa kuna daktari ambaye kwamba amevalia barakoa, sare yake ya rasmi ya kikazi, ambayo kwamba anatayarisha dawa ya kudunga mgonjwa.

Hapa ni kwenye hospitalini ambayo tunaona daktari anaangali maskio ya mgonjwa pale. Anaangalia akitaka kupeana matibabu.

Hapa kuna mhudumu wa afya ambaye amevaa sare yake ya kazi na kuna pia inaonekana amebeba dawa kwenye bega na pia ako kwenye maji.

hapa inaonekana ni daktari, daktari huyu amevalia barakooa na miwani anaonekana akitengeneza dawa ile ya chanjo ya kudunga watoto

Hii ni barabarani, tunaonyeshwa, hapa kuna mafuriko wa maji. Hii mafuriko yameathiri pakubwa ile barabara, ambayo imeharibu ile barabara sasa inaonekana hayapitiki tena, hiyo barabara haipitiki.

Hii ni posta ambayo ianeleza au ina maelezo mingi kuhusu daktari Galazinga, ambayo daktari huyu ni daktarai au ni mganga ambayo anasaidia kutibu mapenzi, kazi, shida kutokana na kazi au shida kutokana na mapenzi na zingine.

Mkono inashikilia taulo za kike ambazo zinatumika kwa usafi wa wasichana wakati wa hedhi.

Hapa ni hospitalini alafu kuna daktari pale na mgonjwa daktari amevaa barakoa na sare yake ya kazi ya rasmi na yule mgonjwa amelala pale akiangaliwa.

Hawa watu wamekusanyika pale. Kuna madaktari ambayo wanaongea ama wameleta kampeni dhidi ya ugonjwa wa virusi wa Ukimwi. Ambayo wanaelezwa, watu wanaelezwa jinsi ya kujizuia kutokana na ugonjwa.

Hii ni dawa ya vitamin ya kuongeza vitamin ambayo iko na ni ya elfu kumi na pia inasaidia kujenga mishipa ya mtu na pia inatengeneza nyama na pia inasaidia kuzuia maugonjwa mengi inayo.

Hii ni soko ya kuuza vitu za utamaduni za Waafrika, ambayo kuna watu wamesimama kando ya vile vitu na kuna mzee pahali amesimama anaonekana kwamba anataka kununua zile vitu.

Hapa kuna madakitari na pia kuna mgonjwa. Wako kwenye nyumba la oparesheni. madakitari hawa wako hapo kwa kusaidiana na wengine wamesimama kuangalia, pia inaonekna kwamba ni wanafunzi.

Hapa ni kwenye hospitalini ambao tunaonyeshwa ndani ya hospitali ya macho. Tunaonyeshwa hapa kuna daktari ya macho ambayo anakagua macho ya mgonjwa. Anaangalia macho ya huyo mgonjwa jinsi imeadhirika.

Hawa ni wadaktari na pia kuna mtoto pale anapewa chanjo kupitia mdomo ambao unapitiwa anapewa chanjo ya mdomo. Anawekewa dawa kwenye mdomo. Hii dawa inazuia ugonjwa wa polio.

Haya ni dawa ama ni vidonge za kupunguza maumivu. Hiyo dawa hutumika kwa kupunguza maumivu ya mwilini.

Kuna mtu hapo amebeba kitu ya kubeba dawa pale kwa mgongoni, na ame, amevaa pia nguo za kujikinga kutokana na ugonjwa. Anaonekana akinyunyiza dawa kwa nyumba ili atoe ama aue ugonjwa pale.

Hapa inaonyesha ni mporomoko wa ardhi pale ambayo imesababishwa na maji na mafuriko ya maji. Watu wamesimama kando ya barabara wakitazama chini pale kwenye maji.

Hapa kuna uonyesho wa vaccine ama chanjo ya ukabi na rubela. Hii dawa inatumika kuzuia ugonjwa kama kabi na rubela ya watoto.

Hapa inaonyesha kwamba wodi ya watoto ambao kwamba hawajafikisha, hawajazaliwa kwa muda wao unaotakikana kwa mwezi tisa wamezaliwa yaani chini ya mwezi tisa. Hapa kuna nurses wawili wanahudumia yule mtoto.

Hapa tunaona ni kwenye shambani ambayo tunaona mkulima pale akifukunza nzinge kwenye shamba lake. Nzinge hawa wanaharibu mimea kwenye shambani.

Hii ni dawa ambayo inatumika kuzuia ugonjwa kama ukambi, koo kuvimba na rubela, ambayo inaitwa Rubela Two .

Hapo kuna madaktari wawili ambao kwamba wanafunza wanafunzi jinsi ya kutumia taulo ya kike na pia wanaonyesha jinsi inavyotumika ile taulo kwa kuonyesha na.

Hapa ni chumba cha upasuaji. Kuna madaktari ambayo kwamba wanasaidiana kufanya ile upasuaji, kuna mgonjwa pale amelazwa na anafanyiwa upasuaji na wengine wakiangalia.

Hapa pia kuna watu wenye wamevalia nguo zao za rasmi, na pia kuna uonyesho kwamba kuna mporomoko wa nyumba, kuna nyumba hapo imeanguka. Hawa watu wanaonekana kwamba wanasaidia watu wenye wameangukiwa na hiyo nyumba.

Hii ni dawa ya kutumia kuzuia ugonjwa ya homa ya manjano na pia tunaona sindano ya kutumika kudunga mtu.

Hii ni gari ya kubeba kinyesi kwenye choo .Ambayo choo ikijaa huwa hii gari inaitwa inabeba kinyesi. Hapo inaonekana kwamba inatoa kinyesi na inapelekwa kwenye.

Hapa ni kwenye hospitalini ambayo tunaonyeshwa daktari amesimama na amevalia nguo za kinga ambao zinamzuia ugonjwa kumshika.

Hapa kuna mzee ambaye kwamba amevalia sare za madaktari na pia inaonekana kwamba yeye ni mganga anafanya kazi ya uganga.

Kuna madakitari hapa na mgonjwa wao ambao wawili wamevalia sare zao rasmi za kazi na wamevalia barakoa. Mgonjwa yule amelala na anafanyiwa matibabu kwenye hosipitalini.

Hii ni chupa ya dawa ya chanjo ambayo dawa yenyewe ni dawa ya, dawa kuzuia Rubela na measles . Dawa kuna vitu izngine ziko karibu yake ambaye ni ile inaitwa rota, kuna nyingine...

Hapa kuna msichana ambayo kwamba anaonyesha kwamba jinsi inavyotumika kizima moto hapo kuna moto na anatumia kizima moto kuzima hio moto.

Hapa kuna watu wawili. Mmoja wao ambaye kwamba ni daktari amevaa sare yake rasmi ya kikazi, na kuna mgonjwa ambaye kwamba anapokea sindano.

Hawa ni madaktari wawili na mgonjwa amelazwa pale chini, pale kwenye kitanda. Inaonekana yule daktari wanamhudumia, anapata matibabu.

Kuna mtu amelala , na amepanua mdomo na kuna mwingine amesimama kando yake. Ambaye kwamba anaonekana ni daktari wa meno anakangua meno ule mgonjwa amelala.

Hapa inaonekana kuna mafuriko ya maji ambao kwamba inaonyesha kuna maji pale na pia kuna manyumba pale zimeporomoka na mahali za kazi pia zimeporomoka.

Hapa tuko kwenye hospitalini ama tuko kliniki, tunaona kuna daktari hapo na kuna mtoto ameketi kwenye kitanda. Yule daktari anauliza maswali yule mtoto akitaka kupeana matibabu.

Hapa ni kwenye hospitalini ambapo tunaona hapa ni kliniki ya kutibu ugonjwa ya meno. Tunaona kuna yule mgonjwa amelazwa pale chini na kuna yule daktari amesimama juu yake akiangalia meno akikagua meno yake akitaka kupeana matibabu yanayofaa.

Kuna mporomoko wa nyumba , kuna watu wengi hapo wamekusanyika kuangalia nyumba ambayo kumbe imeanguka . Hapo inaonekana kuna wafanyikazi wanasaidia.

Hapa inaonekana kuna, kuna mhudumu wa afya akiandika kitu pale, na kuna mtoto pia ameketi hapo ako na vifaa vyake vya matibabu.

Kuna choo ya umma hapo na kuna mtu ambaye kwamba anataka kuingia ile choo. Hii choo inaonyesha kuna ina colour manjano.

Hapo kuna watu wawili ambao inaonekana kuna mama na mtoto wake na kuna mwanaume pale ameshikilia yule mtoto kana kwamba ni baba ya yule mtoto, amemkumbata, amempakata mtoto wake.

Hapa kuna mtoto ambaye kwamba amesimama kando ya nyumba ambayo imeporomoka. Hapa inaonyesha kuwa hii nyumba limeanguka na mtoto amesimama kando yake.

Hapa kuna daktari daktari na mgonjwa wake. Yule daktari amevalia vazi la vazi lake rasmi ya kazi na anaonyesha jinsi anavyosaidia mgonjwa huyo. Daktari huyu ni anatibu ugonjwa ya mifupa na mengineyo.

Kuna chajo ambayo inaitwa MMR ya pili ambayo ni Rubela ambayo inazuia ugonjwa kama Rubela.

Hapa kuna kusanyiko ya watu ambayo inaonyesha kuna madaktari ambao wamevalia sare zao za kazi na madaktari hao hasa ni wa maabara ambao ni wa kemia wanachukua sampuli za magonjwa.

Hapa kuna watu wawili ambao wako kwenye zahanati kwenye hospitalini .Mmoja ni daktari ,mwenye amevaa barakoa na mwingine ni mgonjwa .Sasa yule daktari anaelezea yule mgonjwa hii meno.

Hapa ni kwenye mifereji ya maji, watu wamekusanyika huku na pia kuna vibuyu na kuna magari ya mkono na kuna watu pale wamesimama wakiwa kwa laini wakiwa kwenye foleni, wanangoja.

Hii ni dawa ya kuzuia ugonjwa ya homa ya manjano ambayo inazuia ile ugonjwa.

Hii ni chupa ambayo imebeba dawa ya madini kama madini ya chuma ambayo imebeba vichanganyiko ya mchanganyiko wa Vitamini C , vitamini C na zingine.

Hii ni chanjo ama ni dawa ya chanjo ambayo inazuia ugonjwa kama vile ukambi, rubela na uvimbi ya koo.

Kuna mama ambaye ameshika mtoto wake akipewa sindano ya mkono. Mtoto huyo anashikwa kudugwa.

Hawa ni wahamasishaji wa afya wa jamii ambayo tunaona moja yao ameshikilia kipima joto na anapima joto ya yule mzee ameketi pale.

Hapa ni mazingira ya hospitali ambayo tunaonyeshwa nyumba ya kufanya upaswaji. Tunaona pale kuna madaktari ambayo wanafanya upasuaji kwenye hospitali na kuna mgonjwa ako kwenye kitanda tayari kufanyiwa upasuaji.

Hizi ni chupa sita naonekana hapa, ni ya aina ya plastiki, ni rangi nyeupe. Hizi zinaonekana kama zimebeba madawa za kienyeji.

Hii ni vitamin ambayo inaitwa vitamin D three ambayo ni elfu sita, elfu sitini, kuna dawa pale pia vidonge zinaonekana pale chini ambayo ziko nne.

Hapa kuna madawa kwenye boksi nne, ambayo hizi dawa zinaitwa Stamaril. Ziko na maandishi tofauti.

Hii ni vidonge vya matunda ya cranberry ambayo inasaidia kutibu mipesheni ambayo inaingia kwenye sehemu, sio sehemu ya siri ya binadamu.

Hii ni dawa ama ni chanjo, ambayo inazuia ugonjwa wa homa ya manjano, na kuna vidonge pia pale, na kuna sirinji ya kudunga.

Hapa ni kwenye hospitali ama ni mahali ya afya , inaonekana kuna daktari na pia kuna yule mgonjwa ameketi chini na daktari amesimama yule mgonjwa amevalia barakoa na yule daktari amesimama akimpea sindano kwenye bega.

Hii ni debe ambayo imeekwa dawa ya mwarubaini ambayo ni dawa ya kienyeji ambayo unaitumia kukunywa. Inatibu magonjwa.

Hapa ni kwenye hospitalini ambayo tumeonyeshwa ndani ya wodi ni mahali ya wamama kujifungua. Hapa ni wodi ambayo ni wodi ya mama ambaye kwamba amejifungua. Tunaonyeshwa pale kuna mama ambaye amelala kwenye kitanda ameshikilia mtoto mdogo.

Hapa kuna wafanyikazi wa afya, ambao wamesimama pale, na vitu za maji, na wanafanya inaoenekana kwamba wanafanya wakisomea wakifunza watu jinsi ya kunawa mikono, usafi na vitu vinginevyo.

Hapa inaonyesha chanjo ya homa ya manjano .Ambayo imeonyeshwa kuna boxi hapo imeandikwa jina ya hiyo homa ya manjano na kuna dawa yake pia ziko hapo.

Kuna watu watatu. Mmoja daktari wa meno, mtoto na mamake. Mtoto huyo anaangaliwa, anangoja kutibiwa na yule daktari katika zahanati hiyo.

Hapa ni kwenye hospitalini ambayo tunaona kuna yule daktari ama yule mhudumu wa afya ambayo amevalia barakoa pale anatoa dawa kwenye chupa na anatayarisha kudunga mtoto ama mtu.

Hii hapa ni hospitalini ambayo ni hospitali ambayo ni clinic ya kutibu meno, tunaona hapa kuna wale madaktari wawili ambao wanasaidiana kupeana tiba kwa yule mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda.

Hapa ni kwenye mapokezi ya hospitali ya meno ambayo tunaonyeshwa pale kwa mbali kuna televisheni na linaonyesha mtu ambayo na kuna jina ya hospitali ambayo nio hospitali ya meno.

Hii ni mikono ambayo inaoshwa na sabuni. Sabuni imetoa povu ambayo inaonyesha kwamba mkono inaoshwa na sabuni.

Kuna vidole pale na kuna kalamu, vile kidole ya mtoto na pia kuna mkono ya mtu mkubwa pale kidole ameshikilia kidole ya mtoto na anapaka rangi, ishara kwamba yule mtoto ashapewa chanjo.

Hawa ni wakulima wa afya, wanaonyesha ama wanafunza wakulima jinsi wanavyofaa ku, kuosha mkono.

Hapa ni kwenye shambani ambayo tunaona yule mkulima ananyunyiza dawa kwenye mimea pale. Hio dawa inasaidia kuua madudu na kutibu mimea.

Hii ni dawa ya kienyeji ya ambayo inatibu magonjwa ambayo inaitwa ugonjwa wa Korona. Dawa hii imetengenezwa na mtu anaitwa Daktari Abdalla.

Hapa ni nyumbani ambayo tunaona mama ako na maumivu ya kujifungua. Huyo mama anaonenakana ni mjamzito na ana maumivu ile ya kujifungua. Kuna yule mama pale anaonekana kama ni yule daktari anataka kumsaidia kujifungua.

Hapa ni kwenye hospitalini. Ambapo kuna mgonjwa amelala kwenye kitanda na kuna ule daktari anasaidia. Hii ni mahali ya kuangalia mwili ya binadamu ambayo inaitwa kwenye lugha ya kingereza inaitwa ct scan .

Kuna dawa ambayo inaitwa azithromycin ambayo ni antibiotiki ya gramu mia tano ambayo inatumika kutibu magonjwa kama ambayo zinasababishwa na bakteria.

Hapo kuna mafuriko na kuna gari ambayo imeanguka na kuna watu ambao wanapita kwa maji ya mafuriko wakiangalia gari ambayo imeanguka.

Hii ni kitu ya kupima joto ya mwili, na pia kuna dawa, kuna vidonge pale zinaonekana ziko pale zinaonekana ziko pale ambayo zikona colour ya manjano.

Hapa inaonyesha kuna watu watatu, ambao kwamba wanaonyesha wawili ni wadaktari na mmoja n chifu, ambao wamevalia sare zao za rasmi za kikazi, na kuna hapo chombo cha maji, na kuna bucket ndoo ya maji, na hao madaktari wanaonyesha jinsi wanavyotakikana kuosha mikono zao.

Hii ni mfuriko wa maji, na kuna pia kuna nyuma pale ya ya manyatta ambayo ni ya Wafrika, ni ya u, utamaduni wa Wafrika. Kuna wale watu wanaizuia ama wanaisu, wanaisukuma ile nyumba na kuna watu wengine pale wanabeba mzigo.

Hapa kuna mafuriko ya maji, inaoenekana hiyo mafuriko imeathiri sana hiyo sehemu, watu ambao wanaishi ile sehemu.

Hawa ni daktari ambayo kwamba wamevalia nguo zao za kinga, Wananyunyiza dawa kwenye ardhi na ni kama kwamba wanazuia ugonjwa ya korona.